Hili ni duka la nguo ambalo lina nguo tofautitofauti. Pia mlango wake umefunguliwa kwa ajili ya watu kuingia. Vilevile, kuna taa ambazo zinawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo tafauti tafauti, pia kuna taa ambazo zinawaka kwa ajili wa mwangaza. Pia kuna veni kwa ajili ya joto jingi kwenye jumba hiko.

Hili ni duka la nguo ambalo lina nguo tofautitofauti. Pia kuna mlango ambao umewachwa wazi kwa ajili ya watu kuingia. Vilevile kuna taa ambazo zinawakwa kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo na vibeti tofauti tofauti. Nguo hizo na vibeti zimepangwa vizuri kwa ajili ya mnunuzi kununua. Pia kuna mwangaza kwa ajili ya kuona.

Hili ni duka la nguo, ambalo lina nguo tofauti, tofauti. Pia nguo hizo zimewekewa bei yake. Pia kuna taa ambayo inaonyesha mwangaza.

Hili ni duka la nguo ambalo lina nguo tofautitofauti. Nguo hizo zimewekwa ndani ya nyumba. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo tofauti tofauti. Pia nguo hizo zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya ununuzi kununua. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka la viatu na nguo tofauti tofauti. Pia kuna taa ambazo zinawaka kwa ajili ya mwangaza. Pia kuna mlango ambao umefunguliwa kwa ajili ya watu kuingia na kununua.

Hili ni duka la nguo tofauti tofauti na viatu pia. Pia duka hili ni la kampuni au mtu anayefahamika La Rosa. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo, ambalo lina nguo, tofauti tofauti. Pia, kuna bei yake ambayo ni tofauti tofauti. Vilevile likona mlango ambao unaeza onyesha.

Hili ni duka la nguo la urembo ambalo lina nguo tofautitofauti na watu hukuja kwa ajili ya manunuzi ya nguo tofautitofauti.

Hili ni duka la nguo ambalo huuza suti na nguo nyinginezo. Pia kuna taa ambazo zimewaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo ambalo lina nguo tofauti tofauti. Pia nguo hizo zimepangwa kwa ajili ya watu kuja na kununua na pia kuchagua.

HIli ni duka ambalo linauza shati, viatu, kofia na koti pia ndani yake kuna meza na viti. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka ambalo linauza nguo tofauti tofauti, na pia linauza viatu tofauti tofauti. Pia lina taa kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo la aina ya, Woolworths, likiwa pia limefunguliwa mlango wake na kuwachwa wazi kwa ajili ya watu kuingia.

Hili ni duka la nguo ambalo lina nguo tofauti tofauti na watu hukuja kununua nguo hizo. Pia kuna mtu ambaye amevaa kofia nyekundu na shati nyekundu.

Hili ni duka na nguo ambapo watu wamekuja kununua nguo tofauti tofauti huku wengine wakipima kama nguo hizo zinawatosha na kuwafaa kwa ununuzi bora.

Kuna gari ambalo ni aina ya matatu limeegeshwa na kisha kufunguliwa mlango wake. Pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa. Vilevile kuna majumba ya aina ya ghorofa.

Kuna gari aina ya matatu ambayo imeegeshwa. Pia kuna zingine ambazo zinasafiri kuelekea mahali ingine. Vile vile , kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna gari ambazo zimeegeshwa kwenye uwanja, pia kuna mtu mwingine anatembea huku wengine wakiwa wamesimama kando ya gari. Vilevile kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna gari tofautitofauti ambazo zimeegeshwa. Pia kuna nyaya za umeme ambazo zimepitishwa ili kusambaza umeme. Vilevile, mna majumba aina ya ghorofa.

Kuna gari ambazo zimebebwa na kusafirishwa kwa njia ya barabara kupitia lori. Pia kuna miti ambayo imekua mikubwa. Vile vile kuna nyasi ambayo iko ndogo.

Kuna gari tofauti tofauti, ambazo zimeegeshwa kwenye uwanja. Pia kuna miti ambayo, imekuwa mikubwa. Pia kuna watu ambao, wamesimama.

Hizi ni gari tofautitofauti ambazo zimeegeshwa kwenye uwanja. Pian kuna miti tofautitofauti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna watu watatu ambapo kuna mmoja ambaye amevalia suti na kushika kitu fulani kwa mkono wake kisha kuwaelezea hao wengine. Pia kuna gari ambazo zimeegeshwa.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa kwa ajili ya kuoshwa. Gari hili ni la rangi ya nyekundu. Pia kuna gari zingine aina ya Lori ambazo zinapita kwenye barabara.

Kuna gari tofauti tofauti ambazo zimeegeshwa ndani ya uwanja . Kando ya uwanja huo, kuna miti ambayo imekuwa mikubwa. Vile vile, kuna nyasi ambayo iko ndogo.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya mauzo. Pia gari hizi ziko ndani ya jumba. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza. Pia kuna mti ambao umewekwa kando

Kuna gari lenye rangi ya nyeusi, lenye limeegeshwa, nyuma yake likiwa imefunguliwa na pia milango yake ikiwa imefunguliwa. Kando yake kukiwa pia kumeegeshwa gari ingine.

Kuna gari la rangi nyekundu, ambalo limeegeshwa, likiwa ndani ya geti yenye vyuma. Pia kando kando yake pia kuna miti mikubwa yenye imekua.

Kuna gari ambazo zimeegeshwa. Pia, kuna watu ambao wamekaa kwenye mapokezi.

Kuna gari aina tofauti tofauti zikiwa zimeegeshwa kwenye yadi ya gari. Pia kuna watu wawili ambapo mmoja ni wa kike, mwingine ni wa kiume, huku wa kiume akiwa anamwonyesha na kumweleza kitu fulani kuhusu gari moja.

Hili ni gari ambalo limebeba gari zingine kwa ajili ya usafirishaji na pia kando yake kuna taa ambayo huwaka wakati wa giza.

Hawa ni watu wawili, wa kiume na wa kike, kisha wa kiume akiwa anamwonyesha wa kitu wa kike akiangalia. Pia kuna gari ambalo limefunguliwa mlango.

Kuna gari tofauti tofauti, ambazo zimeegeshwa kwenye uwanja. Kando ya uwanja huo kukiwa na miti mikubwa mikubwa. Pia kukiwa na watu kando ya gari hizo.

Hili ni gari la aina ya matatu likiwa limeegeshwa. Kando yake kukiwa na miti mikubwa mikubwa. Pia kando ya gari hiyo kukiwa na gari zingine zikiwa zinapita.

Kuna gari aina tafauti tafauti ambazo zimeekeshwa kwenye kiwanja na watu kusimama kando yake na pia nyuma yake Kuna miti ambayo iliyomea na kuwa mkubwa

Kuna gari tofauti tofauti zikiwa zimeegeshwa. Kando ya gari hizo pia kukiwa na miti mikubwa mikubwa. Pia kuna jumba la aina la ghorofa.

Hili ni duka ambalo linauza vitu vya sanaa ikiwemo vya uchoraji, pia vitu hivyo vimewekwa juu ya meza kwa ajili ya kuuzwa.

Shughuli tofauti tofauti zinaendelea zikiwemo uuzaji wa bidhaa za sokoni. Pia kuna gari ambazo zimeegeshwa, vilevile kuna majumba aina ya ghorofa.

Hili ni duka la vikapu ambapo lina vikapu tofautitofauti. Vikapu hivyo vimepangwa na kuwekwa tofautitofauti. Vilevile kuna watu ambao wamekaa huku wengine wakiwa wanatembea.

Hapa, ni sokoni ambapo watu hukuja, na kununua, bidhaa tofauti tofauti. Pia, kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wanafanya mauzo.

Hili ni duka la maua, maua haya yakiwa yananunuliwa, kwa shughuli tofauti tofauti. Pia, maua haya yamewekwa ndani ya besheni.

Hapa ni sokoni ambapo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Pia kuna kreti ya soda ambayo hutumiwa kubeba na kusafirisha bidhaa tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni ambapo watu hukuja na kununua bidhaa tofauto tofauti. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza.

Kuna ndizi ambazo zimewekwa juu ya gunia. Ndizi hizo kuna zingine zimeiva zingine bado hazijava vizuri. Pia kuna mayai ambayo yamewekwa kwa kreti.

Hapa ni sokoni ambapo watu huja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwekwa kando bila ya kuchanganywa. Vilevile, kuna besheni, za kubebea bidhaa hizo.

Kuna watu ambao wanauza vitu vya kisasa na kitamaduni . Pia kuna watu wengine ambao wanauza nguo tofauti tofauti . Vile vile, kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hapa ni sokoni ambapo watu ukuja kununua na wengine kuuza bidhaa tofauti tofauti. Pia, kuna watu ambao wamekaa na wengine kusimama. Pia kuna vikapu vya kubebea bidhaa hizo.

Hili ni duka la viatu, mtu mmoja akiwa amesimama mwingine akiwa amekaa kwenye kiti. Pia lina mabati kwa ajili ya kukinga miale mikali ya jua.

Watu wapo kwenye jengo la soko, kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni ambapo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Pia kuna meza ya kuweka bidhaa hizo. Pia kuna besheni ya kubebea bidhaa hizo.

Hapa ni sokoni ambapo watu hukuja kununua bidhaa tofauti tofauti. Pia kuna gari ambalo linapita kwa ajili ya usafirishaji.

Kuna watu ambao wamekaa na wengine kusimama wakiwa wanafanya shughuli tofauti. Pia kukiwa na tanki ambalo limewekwa na pia kuna kiti na gunia ambalo imewekwa.

Kuna nyaya ya umeme ambayo imepita kutoka mahali kuingine kuelekea kuingine, pia kuna mti mkubwa ambayo imekuwa, vile vile kuna jumba kubwa aina ya gorofa.

Kuna jumba la ghorofa kwa minajili ya kukodisha na pia nje yake kuna mti ya aina tofauti tofauti pia kuna mzunguko wa watoto.

Kuna ghorofa ambayo baadhi ya dirisha zake zimefunguliwa kisha pia Gate yake kufungwa na pia kuna baiskeli ambayo imeegeshwa kando ya ukuta.

Hili ni jumba la aina ya ghorofa, likiwa na geti nyeusi. Pia kando yake kukiwa na mti mkubwa. Pia kuna nyaya za umeme zikiwa zimepita kando ya ghorofa hio.

Kuna jumba la aina ya ghorofa ambalo pia lina madirisha yake, mengine yake yakiwa yamefungulika. Pia kuna mawingu, kuashiria hali ya anga ikiwa sawa.

Hili ni duka kubwa ambalo watu hukuja na kununua vitu tofauti tofauti. Vilevile kuna kamera ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuona jinsi shughuli zinaendelea.

Hili ni duka kubwa ambalo lina bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi hukua na bei tofauti tofauti. Vile vile pia bidhaa hizo zimepangwa kwa rafu.

Hili ni duka kubwa ambalo vitu tofauti tofauti huuzwa. Pia kuna taa ambazo zinawekwa kwa ajili ya mwangaza. Vitu hivyo hukuwa vimepangwa kwa rafu.

Hili ni duka kubwa ambalo watu hukuja na kununua vitu tofauti tofauti . Pia kuna taa ambazo zinawaka kwa ajili ya mwangaza. Vile vile, kuna watu ambao wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa.

Hili ni duka kubwa ambalo lina bidhaa tofauti tofauti ambazo watu hukuja na kununua. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza.

Kuna baiskeli nyingi ambazo zimeegeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Pia kuna gari ambazo zimeegeshwa moja yao ikiwa rangi nyekundu na ingine nyeupe.

Hili ni duka kubwa ambalo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Pia, kuna vikapu ambavyo vimewekwa kwa pamoja. Pia, kuna taa kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa ambalo watu hukuja na kununua vitu tofautitofauti. Pia kina taa ambazo zinawaka kwa ajili ya mwangaza. Vilevile vitu hivyo hupangwa vizuri na kuwekwa kwa rafu.

Hili ni duka kubwa ambalo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Pia kuna mtu ambaye amesimama. Vile vile kuna taa ambazo zinawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa ambalo watu hukuja na kununua vitu tofauti tofauti. Pia kuna watu ambao wanaangalia bidhaa hizo kwa ajili ya manunuzi.

Hili ni duka kubwa ambalo lina bidhaa tofauti tofauti. Watu hukuja na kununua bidhaa hizo. Pia kuna taa ambayo inawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa ambalo lina bidhaa tofauti tofauti. Watu hukuja kwenye duka hili kwa ajili ya kununua vitu tofauti tofauti. Pia kuna taa ambazo zinawaka kwa ajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa ambalo lina bidhaa tofauti tofauti . Bidhaa hizo pia hukua na bei tofauti. Vile vile, kuna taa kwa ajili ya mwangaza.

Kuna gari tofautitofauti ambazo zimeegeshwa nje ya duka kubwa. Pia kuna jumba kubwa aina ya ghorofa. Vilevile kuna mtu mkubwa ambaye umekua.

Hili ni duka kubwa ambalo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Pia lina waelekezi ambao wamevalia shati ya kijani kibichi, na suruali nyeusi. Pia kuna watu wengine wanatembea.

Hili ni duka kubwa lenye bidhaa tofauti tofauti, ambalo lina watu mbali mbali, ambao wamekuja kwa manunuzi ya bidhaa tofauti tofauti.

Hii ni duka kubwa ambapo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Huku pia kuna taa ambayo inaonyesha mwangaza kwa ndani.

Mtu aliyevalia shati nyeupe na suruali ya rangi nyeusi, yupo kwenye duka kubwa kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa tofauti tofauti